Halaiki ya wanaume wenye imani ya kiislamu wakiwa wamevalia makanzu yenye rangi tofauti tofauti wengine wakiwa wamevalia kofia za vito na wengine bila kofia. Wamepiga magoti na kuinamisha vichwa vyao wakiwa wanaswali.

Mjini majumba makubwa ya ghorofa yenye rangi nyeupe na rangi ya buluu na mingine yenye rangi ya kahawia yakionekana. Kwenye barabara ya lami ni magari ya aina tofauti tofauti yaliyo kwenye usafiri.

Kanisa kubwa la ghorofa, lenye rangi nyeupe na rangi ya kijivu likiwa limechorwa misalaba kwenye sehemu ya juu ya kanisa hilo. Kwenye sehemu ya nje, kuna wasichana wadogo wawili, waliosimama.

Kwenye uwanja wa michezo ulio na nyasi zenye rangi ya kijani ni wanaume wawili waliovalia jezi zenye rangi tofauti. Mmoja akiwa amevalia jezi yenye rangi ya buluu na nyeupe na mwingine jezi yenye rangi ya manjano na kijani wakiwa wanacheza mpira.

Kwenye ofisi ya Huduma Kenya ni wafanyikazi wanaoongea wakiwa wamevalia sare za kufanana. Shati yenye rangi nyeupe na nyekundu na suruali ama sketi zenye rangi nyeusi.

Mwanaume alivaa shati lenye rangi ya mala na suruali lenye rangi ya kijivu anatembea kupitia kwa njia iliyotengenezwa kwa mawe yaliyochongwa akielekea kwa majumba yaliyoko sehemu zengine.

Wanaume kadhaa, wengine wakiwa wamesimama, wengine wamepiga magoti na wengine wamekaa. Wamevalia mavazi tofauti ingine wakiwa wamevaa sare za kufanana na wawili mavazi yenye rangi tofauti.

Saini chapisho ya Rabai Cultural Landscape ya kuonyesha makumbusho ya taifa la Kenya yenye rangi nyeupe na rangi ya maroon ikiwa na nembo yao.

Ndani ya chumba hiki ni wanaume na wanawake waliovalia mavazi yenye rangi tofauti wakingoja kupata huduma kutoka kwa mwanamke aliyekaa kwenye kiti akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe na nyekundu.

Mjini, majumba makubwa ya gorofa yakionekana na yale ambayo si ya gorofa. kando ni magari aina ya matatu yaliyoegeshwa kwenye steji yakisubiri abiria.

Jumba kubwa, kama ukumbi, lenye rangi amala na ya kijani, yenye sakafu yenye rangi ya bluu. Juu ni feni zenye rangi nyeupe za kupeana hewa safi.

Kwenye barabara ya lami gari ndogo aina ya tuktuk yenye rangi ya manjano ikiwa inaendeshwa. Kando mwa barabara ni magari madogo aina ya tuktuk yenye rangi nyekundu na manjano yaliyoegeshwa.

Kwenye ufuo wa bahari, takataka zenye rangi nyeusi zikiwa zimejikusanya. Kando ni mchanga wenye rangi nyeupe na miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Kwenye sehemu ya Huduma Kenya. Mwanamke akiwa amekaa kwenye sehemu ya ndani, akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe na nyekundu, akiwahudumia mwanamume na mwanamke walio simama kwenye sehemu ya nje.

Mjini, maghorofa makubwa yakionekana kwenye sehemu ya juu na ya chini. Nje mwa ghorofa la juu ni magari yaliyoegeshwa yenye rangi nyeupe na nyingine rangi ya manjano, yenye muundo tofauti na ukubwa tofauti.

Wanawake wanne, wakiwa wamevalia mavazi ya kufanana, yenye rangi ya bluu, nyeupe, kijani, nyeusi, nyekundu na kadhalika, wakiwa na manyoya kwenye nywele zao wakicheza ngoma za kitamaduni.

Sehemu ya juu ya msikiti ama maeneo ambayo wenye imani ya Kiislamu huenda kuswali yenye rangi nyeupe na rangi ya kijani. Juu kabisa ni chombo kilicho wekwa kwa mujibu wa kupeleka sauti mbali.

Sehemu ya wahumini wa dini ya kiislamu ya kuja kuswali ama msikiti wenye rangi ya kijani rangi nyeupe na rangi ya mala. Kwenye ukumbi ni miti mikubwa iliyozunguka yenye rangi ya kijani.

Jengo la stesheni ya Voi lililo na ofisi zinazopeana huduma za SGR yenye rangi ya bluu, rangi nyekundu na rangi nyeupe.

Baharini maji yakionekana kutulia kwenye sehemu moja na sehemu nyingine kuna mawimbi. Kando ni miti mirefu yenye rangi ya kijani na mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe

Sehemu iliyotengwa ya kupumzisha watu waliofariki dunia kukiwa na makaburi yaliyopigwa rangi nyeupe. Kando ni ghorofa linaloendelea kujengwa juu likiwa na nyumba iliyokamilika na watu wawili wakiwa wamekaa sehemu ya nje.

Wanaume watano wamekaa kwenye ofisi ya Huduma Kenya wakiwa wamevalia mavazi tofauti tofauti na yenye rangi tofauti. Mmoja wao amekaa kwenye meza akiwa anapeana huduma.

Sehemu ya kuswali yenye waumini wa imani ya kiislamu, ama msikiti, wenye rangi nyeupe, rangi ya kijani na milango yenye rangi nyeusi. Kwenye sehemu ya nje ni tangi la maji likubwa lenye rangi nyeusi.

Kwenye ufuo wa bahari, sehemu ya nchi kavu, mwanamume amesimama akiwa amevalia kofia yenye michoro ya maua yenye rangi ya kijani na rangi ya buluu, akiwa amevalia shati lenye rangi ya buluu.

Mwanamume aliyevalia miwani yenye rangi nyeusi, shati lenye rangi nyekundu na suruali yenye rangi nyeupe, amesimama kwenye boti lililo kwenye maji ya bahari yenye rangi ya buluu.

Saini chapisho yenye rangi nyeupe na nyeusi inayopeana habari ama taarifa kuhusiana na Diamonds Water Sports Centre. Kandokando ni nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani, na miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege mbili zikiwa zimetua, moja kubwa yenye rangi nyeupe na nyekundu na nyingine ni ndege ndogo yenye rangi nyekundu na nyeusi.

Meli yenye rangi nyeusi, rangi ya mala na rangi ya maroon ikiwa baharini. Imebeba vyombo vya kubebea mizigo yenye rangi ya buluu na rangi ya maroon .

Majengo makubwa ya ghorofa yenye muundo na rangi tofauti. Mmojawapo ni jengo la Rasanis Arcade lenye rangi nyeupe na rangi ya mala.

Ni karibu na kingo za bahari. Mwanamume na mwanamke wakiwa kwenye boti lililotengenezwa kwa mbao na miti. Mwanamume aliyevalia shati yenye rangi nyeupe na suruali yenye rangi ya buluu akiwa amesimama, na mwanamke akiwa amekaa.

Kwenye ofisi ya huduma kenya, wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti wakingoja kupata huduma, mbele yao ni wafanyikazi wa ofisi hiyo wengine wakiwa wamesimma na wengine wamekaa kwenye viti wakiwa wamevalia mavazi ya kufanana.

Basi kubwa la, Cool lenye rangi nyeupe, rangi ya bluu, rangi ya zambarau na rangi ya kijani limeegeshwa kando mwa gorofa kubwa lenye rangi ya mala, rangi ya marooni na rangi ya bluu.

Kwenye ufuo wa bahari ni mchanga wenye rangi nyeupe. Kando ni miti mirefu yenye rangi ya kijani na jengo lenye rangi nyeupe lililo na paa na makuti.

Barabara iliyotengenezwa kwa kutumia mawe yaliyochongwa. Kando ni nyasi ndogondogo zilizofyekwa zenye rangi ya kijani. Na maua yaliyopandwa pamoja na miti mikubwa na ingine mirefu yenye rangi ya kijani.

Msikiti ama sehemu ya waumini wa kiislamu ya kuswalia. Nje ni nyasi zilizofyekwa zenye rangi ya kijani na miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Halaiki ya watu, wanaume kwa wanawake, waliovalia mavazi yenye rangi tofauti, wanaonekana wakivuka bahari kutumia kivuko kilichotengenezwa. Kando kando mwa kivuko hiki ni vyuma vilivyotengenezwa na kuelekezwa chini ya bahari kuweza kushikilia kivuko hiki kisiweze kuzama.

Kwenye saini chapisho, ni picha ya mwanasiasa anayejulikana kama Seneta Kipchumba Murkomen. Akiwatakia heri waislamu, katika sherehe zao za Id-ul-Azha.

Soko la kuuza nguo pamoja na viatu za jinsia zote. Kwenye barabara ni gari ndogo aina ya tuktuk lenye rangi ya kijani na rangi ya manjano likiwa limebeba abiria likiwasafirisha.

Kwenye duka kubwa, la kuuza vitu na bidhaa mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu, Watu, wanaume kwa wanawake, wakionekana kuwa kwenye hali ya ununuzi.

Umati wa wanawake na wanaume, wengine wakiwa wamevalia shati za kufanana zilizoandikwa Tusker na wengine wakiwa wamevaa zilizo na rangi nyingine, wengine wakiwa wamekaa na wengine kusimama wakiwa wameinua mikono yao juu.

Wanawake wanne wanacheza wakiwa wamejifunga shuka tofauti tofauti za kufanana. Kwenye vichwa vyao wamefunga vitambaa vya kufanana na kuweka manyoya kwenye nywele zao.

Jengo kubwa la ghorofa la Kenya Airways lenye rangi ya kijivu, rangi nyeupe na rangi ya kahawia. Sehemu ya juu ya paa ni bendera ya taifa la Kenya. Upande wa nje ni sehemu zilizotengenezwa ndogo ndogo zenye nyasi na miti midogo midogo yenye rangi ya kijani.

Mjini, watu wakionekana wakiwa kwenye shughuli zao. Majumba makubwa yakionekana, yenye shughuli tofauti tofauti kama vile biashara, na mengine ya kuabudu. Kwenye barabara ya lami, ni magari mengine ya kibinafsi na mengine ya kubeba abiria, yakiwa kwenye usafiri.

Kwenye uwanja ni wanaume na wanawake waliovalia mavazi yanayofanana kulingana na makundi yao. Baadhi yao ni walinda usalama wakiwa na sare zao za kazi na mmoja wao akiwa amevalia kiakisi chenye rangi ya kijani.

Wanaume wamekaa kwenye sehemu ya nje ya msikiti wenye rangi nyeupe na rangi ya kijani wakiwa wanapiga gumzo. Mbele yao ni vyuma vilivyowekwa vyenye rangi ya manjano. Kwenye barabara ni gari ndogo aina ya tukutuku lenye rangi ya manjano likiwa linasafirisha abiria.

Kwenye duka la kuuza pombe linalojulikana kama, The Whiskey Shop. Kwenye sehemu ya nje ya duka hilo, ni mwanamume aliyekaa kwenye kiti, akiwa anauza bidhaa tofauti kwenye meza yake, akiwasubiri wateja.

Wanawake watatu waliosimama wenye imani ya kiislamu wakiwa wamevalia buibui zenye rangi nyeusi na michoro kwenye mikono, wamefunga ninja kwenye nyuso zao.

Ala za muziki, zinazojulikana kama gitaa, zenye miundo tofauti. Zingine zenye rangi nyeusi, na nyingine yenye rangi ya kahawia na mala. Zikiwa zimepangwa.

Msikitini wanaume wakiwa wamekaa kwenye sakafu, wengine wakiwa wamevalia makanzu na wengine kuvaa nguo za kawaida zenye rangi tofauti, wametulia wakimsikiliza mwalimu wao.

Kwenye kingo za bahari ni ukuta uliojengwa, watu wakiwa wamekaa wakipumzika. Kando ni msikiti wenye rangi ya kijani na nyeupe na kando yake ni ghorofa lenye rangi nyeupe likiwa na paa la makuti.

Kwenye bahari, ni feri mbili zinazoonekana. Moja ikiwa imebeba magari ikitoka kwenye ufuo wa bahari kuelekea kwenye sehemu ya pili ya nchi kavu na nyingine imewabeba watu ikiwa imewatoa sehemu nyingine kuwaleta upande wa pili wa nchi kavu.

Mlango uliofungwa umetengenezwa kutumia mbao zenye rangi ya kahawia ukiwa na fremu yenye rangi nyeusi. Juu ya mlango huo ni maneno yaliyoandikwa kutumia lugha ya Kiarabu.

Mjini, majumba makubwa ya ghorofa yakionekana, yenye rangi ya mala na rangi ya zambarau. Likiwemo kanisa la Mombasa Jubilee Christian Church. Kwenye barabara ni shughuli za usafiri zinazoendelea.

Bahari iliyo na maji yenye rangi ya bluu, boti tano zenye muundo tofauti na rangi tofauti zikiwa zinaelea juu ya maji zikiwa zimebeba watu, watu wengine wakiwa wanaongelea.

Ni kwenye jumba hili ndogo lililo wazi lenye rangi ya kahawia na rangi ya mala. Vitabu vimepangwa vikiwa vimewekwa juu ya kiti kilichotengenezwa kwa kutumia mbao.

Kwenye ufuo wa bahari ni sehemu iliyotengwa ikiwa imefungwa kutumia miti iliyopakwa rangi nyeupe. Nyuma ya miti hizi ni jengo lenye makuti lililo na mlango wa mlingoti.

Kanisa kubwa la ghorofa, la waumini wenye imani ya kikristo. Lililozungukwa na uzio wa ukuta. Kwenye sehemu ya nje ya uzio huo, ni barabara ya lami inayotumika kwa shughuli za usafiri.

Wanaume wamesimama wakiwa wamepanga line wakifuatana. Wamevalia jezi za kufanana zenye rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani.

Mjini, majumba makubwa ya ghorofa yenye rangi tofauti yakionekana kwenye barabara ya lami yenye rangi ya kijivu ni magari madogo wenye muundo tofauti na rangi tofauti yakiwa kwenye usafiri.

Mjini majengo kubwa ya ghorofa yenye rangi nyeupe na rangi ya buluu yakionekana. Kwenye barabara ni wanawake na wanaume wanaotembea wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Umati wa watu wanaume na wanawake pamoja na watoto. Wengine wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti na wengine shati zenye rangi nyeusi, wakiwa wanashangilia kwa kupata ushindi.

Saini chapisho ya kanisa la ACK Mombasa Memorial Cathedral ikiwa na maelezo ya taratibu za ibada yenye rangi ya mala na rangi nyeupe.

Kando mwa ufuo wa bahari kwenye Nchi kavu lililo na mchanga wenye rangi mweupe ni takataka zilizojikusanya zenye rangi nyeusi kando, ni maboti yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kufungwa kwa miti yenye rangi ya kahawia.

Ni kati kati mwa bahari. Feri tatu zenye rangi ya buluu na rangi nyeupe zikiwa zimebeba watu pamoja na magari zikiwavukisha sehemu nyingine ya nchi kavu.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege kadhaa wa kadhaa zikiwa zimetua, na magari yenye miundo tofauti yakiwa kwenye uwanja. Wanaume waliovaa vyakisi wanaonekana kuwa kwenye shughuli zao.

Sahi ni chapisho iliyoandikwa Lau Manda Airport iliyo na rangi ya manjano, rangi ya buluu, rangi nyeupe na rangi ya kahawia.

Feri mbili zenye rangi ya blue na nyeupe ziko kwenye ufuo wa bahari zikingonja watu wapande pamoja na magari ili ziweze kuwavusha kwenye sehemu nyingine ya nchi kavu.

Wanaume watatu wamekaa, wakiwa wamevalia shati zenye rangi nyekundu, na kufunga shuka zenye rangi ya buluu na rangi nyeupe. Wakiwa wameshikilia ngoma zilizotengenezwa kwa kutumia ngozi.

Kwenye meza iliyofunikwa kwa magunia madogo yenye rangi nyeupe na rangi ya kijani na nyekundu, ni vitafunio vilivyotengenezwa aina tofauti tofauti vilivyowekwa. Kando ni watu waliokaa wakikunywa chai.

Kwenye benki wanaume na wanawake waliovalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti wamekuja kupata huduma wengine wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wakiwa wamesimama.

Uwanjani ni umati wa wanawake na wanaume, wakiwa wamevalia mavazi ya kufanana yenye rangi nyeupe na nyeusi. Mbele yao ni mwanamume anayeongea akitumia kipaza sauti, akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe na suruali yenye rangi nyeupe.

Mjini majumba makubwa yakionekana kwenye sehemu ya juu na ya chini. Katikati ni barabara ya lami. Magari madogo kama vile tuktuk na magari mengine, yakipita kuwasafirisha abiria.

Kwenye uwanja, ni wachezaji wanaocheza mpira wa kandanda, wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Wengine rangi ya kijani na wengine rangi ya manjano. Kando ni halaiki ya watu wanaoshabikia timu zao.

Baharini maji yakionekana kuwa na rangi ya buluu, kando ni miti mikubwa yenye rangi ya kijani na jengo liliowazi lenye paa la makuti.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege ya Kenya Airways yenye rangi za bendera ya Kenya ikiwa imetua. Kando ni wanaume waliosimama wakiwa wamevalia viakisi vyenye rangi ya kijani.

Kwenye ofisi ya huduma Kenya wafanyakazi wakiwa wamevalia sare zao za kazi, shati lenye rangi nyeupe na nyekundu na suruali ama sketi yenye rangi nyeusi. Kwenye meza ni msichana anayetumia komp𝑦uta kuwahudhumia wateja.

Ufuoni mwa bahari kwenye nchi kavu. Wanaume na wanawake wakiwa kwenye shughuli zao. Miongoni mwao ni ngamia mkubwa aliyefunikwa shuka yenye rangi nyekundu na rangi ya manjano.

Boti la MV Nyc likiwa katikati ya bahari lenye rangi ya buluu na rangi nyeupe, likiwa limewabeba wanaume na wanawake, wengine wenye asili ya kizungu na wengine asili ya kiafrika, mmoja wao mwanamume aniwa amekaa sehemu ya juu y boti hilo.

Sign chapisho ya KONGO MOSQUE iliyopigiliwa kwenye mti inayopeana maelekeo ya kwenda kwenye sehemu hiyo. Kando ni drum lililoandikwa, BIDI BADU FOUNDATION likiwa na nembo la sehemu hiyo.

Kwenye barabara ni saini chapisho ya, Rough Memorial Museum Rabai yenye rangi nyeupe na rangi ya kahawia inayopeana mwelekeo na pia masaa ya kufungua na kufunga sehemu hio.

Kanisani, waumini wakiwa wamekusanyika kuabudu. Kwenye madhabahu ni wachungaji, wanawake na wanaume, wamesimama wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanamwabudu Mungu.

Kwenye msikiti ni halaiki ya wanaume wakiwa wamevalia kofia za vito na makanzu yenye rangi tofauti tofauti wamepiga magoti wakiswali.

Hafla iliyojaa halaiki ya watu walioketi chini ya hema zenye rangi nyeupe zilizozungushwa vitambaa vilivyona rangi ya bendera ya Kenya. Mbele yao ni mwanaume aliyevalia kanzu yenye rangi nyeupe na kofia ya vito akiwahutubia.

Kwenye ufuo wa bahari, ni sehemu iliyotengwa ya kupumzika baada ya kutoka kuogelea. Ikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao vyenye rangi ya kahawia na magodoro yenye rangi ya buluu.

Wanaume wenye imani ya kiisalamu, wakiwa wamevalia kofia za vito zenye rangi nyeupe na makanzu yenye rangi tofauti tofauti wakiwa wanakula pamoja.

Kwenye ufuo wa bahari ni sehemu iliyotengwa ya kupumzika baada ya kutoka kuogelea ikiwa na vitanda vya mbao vyenye rangi ya kahawia na magodoro yenye rangi ya buluu.

Sahi nichapishilo ilio na picha ya kiongozi mwanamke anayejulikana kama mweshimiwa Rachel Shebeshi ikiwa na maelezo ya kile anacho pigania pamoja na nembo yake ilio na picha yake.

Viongozi wa kiserikali wenye nyadhifa mbalimbali, wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi nadhifu, yenye rangi tofauti tofauti, wakiwemo mahakimu waliovalia sare zao za kazi.

Kandonkando mwa barabara ni kibanda kilichotengenezwa kutumia miti na paa la mabati. Nguo aina ya suruale zikiwa zimepangwa kutumia vitundikio vya nguo zenye rangi tofauti tofauti iki kuweza kuuzwa.

Kanisa kubwa la waumini wenye imani ya kikiristo linalojulijana kama, Shilo Celebrations Churches lenye rangi ya kahawia, rangi nyeupe, rangi ya buluu na rangi nyeusi.

Baharini, boti tatu zikiwa zinaelea juu ya maji. Kando mwa ufuo wa bahari ni mwanaume aliyevaa kofia yenye rangi ya bluu, shati lenye rangi ya bluu na suruali lenye rangi nyeusi akiwa amebeba mfuko kwenye mkono wake akitembea.

Sehemu ya barabara ya lami yenye rangi nyeusi kando ni nyasi ndogo ndogo kijani na miti mikubwa na mingine mirefu yenye rangi ya kijani.

Barabara ya lami yenye rangi ya kijivu. Magari mawili yakiwa yanafuatana, moja yenye rangi ya buluu na lingine lenye rangi ya kijivu.

Boti moja lenye rangi ya buluu, rangi ya zambarau, rangi nyeupe na nyekundu pamoja na maboti mengine yaliyotengenezwa kwa mbao na kufungwafungwa kwa miti yameegeshwa kando mwa ufuo wa bahari.

Mjini kwenye staji ya magari aina ya matatu yakiwa yamepanga laini makanaga aliyevalia nguo zenye rangi ya maruni akiwa anapanada kwenye matatu ya pili yenye rangi ya machungwa.

Msikiti wa Masjid Ibrahim ulioko kwenye sehemu ya Ganjoni. Wenye rangi nyeupe, rangi ya kijani na rangi ya blue . Kwenye sehemu ya nje ya msikiti ni gari ndogo lililoegeshwa lenye rangi nyeupe.

Barabara ya lami yenye rangi nyeusi inayotumika kwa usafiri. Gari ndogo aina ya tuktuk lenye rangi nyeusi na mistari ya manjano, likisafirisha abiria.

Jumba lenye kuta zenye rangi nyeupe na kahawia, ndani ni viti viwili vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao zenye rangi ya kahawia, na meza yenye rangi ya kahawia na muundo wa mviringo.

Ni ndani ya msikiti huu ulio na sakafu yenye rangi ya kijani na rangi nyekundu. Wanaume watatu wakiwa wamevalia makanzu yenye rangi tofauti, moja nyeupe mwingine rangi ya buluu na mwingine ya kahawia wakiwa wanaswali.

Kwenye nambari ya kwanza ni pembe ya ng'ombe yenye rangi ya kahawia. Kwa nambari ya pili ni nyororo iliyo na rangi nyeusi. Kando ni karatasi iliyo na maandishi.

Ni kwenye jengo la Amutamu. Viti vyenye rangi ya maroon vikiwa vimepangwa sehemu ya juu na sehemu ya chini. Kwenye mlango wa kutokea, ni watu waliosimama wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti na wengine wakiwa wamevaa viakisi.

Ofisini viongozi wanaofanya kazi kwa serikali kwenye ofisi mbalimbali. Wanaume na wanawake wakiwa wamesimama. Wawili wao mmoja mwanamke, na mwingine mwanamume wakiwa wanasalimiana kwa mikono.

Bahari iliyojaa maji yenye rangi ya kijivu. Kandokando ya bahari kwenye nchi kavu ni miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Kwenye ufuo wa bahari, mwanamme wa kizungu, akiwa amevalia kofia yenye rangi nyeusi, shati la mikono mrefu lenye rangi nyeupe, na suruali yenye rangi ya bluu, akiwa amemshika mbwa wake mwenye rangi ya kahawia, aliyemfunga kamba wakielekea kwenye sehemu nyingine.

Mkufu uliotengenezwa kwa kutumia shanga zenye rangi ya kahawia na rangi ya manjano. Kwenye sehemu ya mwisho ya mkufu ni kamba nyingi zilizofungwa zenye rangi nyekundu.

Kanisa kubwa la ghorofa la Friend's Church, la kumwabudu Mungu lenye rangi nyeupe, rangi ya buluu na nyekundu na rangi nyeusi. Kwenye sehemu ya nje ya ukuta ni maelezo ya taratibu za kanisa na nembo ya kanisa.

Kwenye ofisi ya huduma Kenya. Wanaume wawili wamesimama. Mmoja akiwa amevalia koti lenye rangi nyeusi na shati lenye rangi nyeupe na mwingine akiwa amevalia suti yenye rangi ya blue , shati nyeupe na tai yenye rangi nyekundu akiwa ameshikilia karatasi na kalamu kwenye mkono wake.

Kwenye ghorofa yenye rangi ya manjano na maroon ni wanaume wawili, mmoja akiwa amesimama akiwa ameshikilia ngazi, na mwingine kupanda juu ya ngazi akiwa amevalia shati lenye rangi ya manjano na suruali yenye rangi ya buluu, akiwa ameshikilia ndoo yenye rangi ya kijani.

Kwenye ufuo wa bahari sehemu iliyotengwa ya kupumzika iliyotengenezwa kwa kutumia miti na paa la makuti. Chini ya paa hizo ni vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro yenye rangi ya buluu.

Magari yanafuatana kwa kasi katika barabara iliyokaribu na jumba ya watalii. Mti yenye rangi ya kijani kama vile minazi na zinginezo zikionekana upande wa kushoto na wakulia, gari ya watalii limeengeshwa nje la lango ilo la kifahari.

Mji mwenye majumba mengi mno wenye muundo tofauti. Yakiwemo majumba ya ghorofa na mengine ya kwaida, katikati ya majumba hayo ni miti na juu angani ni mawingu yenye rangi ya bluu na mengine meupe .

Ufuoni mwa bahari sehemu ya kupumzika, vitanda vyenye rangi ya kahawia vikiwa vimepangwa na magondoro yenye rangi ya bluu. Kando ni miti yenye rangi ya kijani.

Paspoti mbili zenye rangi tofauti. Moja ni ya Jamhuri ya Kenya na nyingine ni ya Umoja wa Mataifa. Kando ni chondo kilichotengenezwa kutumia rangi tofauti za bendera ya Kenya kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Baharini, boti la Fatti Vostri lenye rangi ya kahawia na nyeupe likiwa limebeba watu. Wengine wakiwa wamekaa sehemu ya juu ya boti hilo. Kando yake ni watu wanaoogelea.

Wanaume wawili wamesimama, wakiwa wamefunga shuka, moja yenye rangi ya bluu na nyingine yenye rangi nyekundu, wakiwa wanaongea. Wanawake wamekaa chini wakiwasikiliza.

Wanaume wanne wanatembea wakiwa wametoka kwenye jumba la Huduma Kenya. Kando yao ni askari amesimama, akiwa amevalia mavazi ya kijani, kofia nyeusi na viatu vyeusi.

Kwenye mashindano, wadada watatu wakiwa wanacheza mpira wa mkono ,wawili wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya bluu na mmoja nyeupe. Umati wa watu wamekaa wakiwaangalia kwa umakini.

Sehemu ya kuuza vitu vilivyotengenezwa kutumia miti ya kiasili tena vyenye rangi tofauti kama vile meza na viti. Vilevile, kuna mikeka, vikapu vyenye ukubwa tofauti, na uteo.

Kina dada wanne wenye nyuso za furaha wakiwa wamevalia jezi zenye rangi ya bendera ya Kenya. Watatu wakiwa wameinama na mmoja wao kusimama akiwa amebeba mipira miwili kwenye mabega yake yenye rangi ya buluu na manjano.

Mwanaume mwenye dini ya Kiisilamu, akiwa kwenye msikiti kuswali, amevalia kofia ya vito yenye rangi nyeupe, shati nyeupe yenye mistari nyekundu na suruali nyeusi, akiwa amepiga magoti kwenye sakafu iliyochorwachorwa maua.

Risiti iliyo na rangi nyeupe na rangi ya kijani yenye maandishi mengine meusi na mengine meupe ikipeana maelezo na kwingine ikiwa imeandikwa na kalamu ya wino.

Duka la kuuza nguo nzito za kuzuia baridi kama vile koti zenye muundo tofauti na rangi kama vile blu, nyeusi na kahawia zimeanikwa kwa kutumia kitundikio cha nguo.

Kando ya bahari kwenye nchi kavu mchanga wenye rangi nyeupe miti mirefu imejipanga yenye rangi ya kijani .Kando na ufuo wa bahari watu wamesimama, mmoja akiwa amevalia mavazi yenye rangi ya kijani akiwa anafanya usafi.

Vitambulisho vya wananchi, vinavyoonyesha sehemu ya mbele na ya nyuma ya vitambulisho hivyo, vikiwa vimefungwa mafungu mafungu kutumia mpira, vimepangwa juu ya meza yenye rangi ya kahawia.

Mwanamke anayeongoza umati mkubwa wa watu. Akiwa amevalia fulana, kujifunga shuka na kichwani mshipi ulio na rangi za bendera ya Kenya, akiwa amevalia miwani nyeusi. Mkononi mwake ameshika bendera yenye rangi ya kijanii, nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Msikiti, wenye rangi ya mala, blue na nyekundu. Ikiwa na maandishi ya kiarabu yenye rangi nyeusi. Kando umezungukwa na ukuta wenye rangi ya kijivu na pia miti imezunguka yenye rangi ya kijani.

Shuka mfano wa zulia yenye rangi la kijivu na michoro katikati. Kandokando ikiwa na pindo yenye rangi ya nyeupe. Kando yake ni mkufu wenye rangi nyeupe.

Ghorofa kubwa lenye rangi ya mala na buluu ambako waumini wa kanisa la Mombasa Jubilee Christian Church huja kuabudu. Kando ni transfoma na waya za stima zilizopita.

Sehemu ya Waislamu kuja kuswali, ama kwa jina lingine msikiti, uliojengwa na kupigwa rangi, moja wapo ikiwa ni rangi ya nyeupe na nyingine ya kijani, sehemu moja ikiwa imejengwa juu sana na kamba ama waya za stima zikiwa zimepita kando kando yake.

Nyumba iliyojengwa, yenye kuta za milingoti iliyokatwa vipande vidogovidogo na kuunganishwa. Paa lake likiwa la makuti yenye rangi ya kijivu.

Ni kwenye kanisa hili la Mavuno Church Mombasa, wanawake kwa wanaume wenye umri tofauti wakiwa wamekusanyika kumuabudu Mungu. Mbele yao ni kikundi cha wanasifa na waabudu wakiwaongoza katika hali ya kumuabudu Mungu.

Umati wa watu, wanawake kwa wanaume wenye umri tofauti wamekusanyika kwenye jumba kubwa wakingonja kuhudumiwa. Mbele yao ni meza na ukuta wenye rangi ya kahawia unaowatenganisha na mhudumu wao. Juu ya ukuta ni televisheni zenye rangi nyeusi.

Karatasi yenye michoro wa jumba lenye rangi nyeupe, mala , kahawia, nyeusi na manjano yenye maandishi ya mahakama , juu yake ni nembo ya Kenya na mahakama .

Kwenye ufuo wa bahari mwanamume amesimama akiwa amevalia kofia na shati nyeupe yenye maandishi yenye rangi ya bluu .Nyuma yake ni boti lenye rangi ya bluu likiwa limefungwa kamba refu .

Mwanamme amevaa kofia na suruali yenye rangi ya kahawia na viatu vyeusi. Amesimama kando ya pikipiki yenye rangi ya buluu na machungwa iliyobeba nazi.

Sehemu iliyotengwa, iliyo na miti mikubwa yenye rangi ya kijani. Kando yake ni sahini chapisho zenye maeneo tofauti, kupeana mwelekeo wa maeneo hayo.

Ufuoni mwa baharini, meli mbili zenye rangi ya buluu, nyeupe, na manjano. Moja ikiwa imefika ukingoni kushukisha abiria walioabiri na moja ikiwa imeng'oa nanga kuelekea upande wa pili wa ufuo.

Nyasi zilizofyekwa zenye rangi ya kijani, katikati ni barabara inayoelekea kwenye jumba kubwa lenye rangi nyeupe na makuti yenye rangi ya kijivu. Kando ni miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Daraja lililogawanya sehemu mbili linalosaidia watu pamoja na magari kuvuka kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Chini ni bahari iliyojaa maji yenye rangi ya bluu.

Mwanaume aliyevalia kiakisi yenye rangi ya kijani na mistari ya manjano na kijivu na suruali nyeusi anatembea kuelekea mahali ndege ya Jambojet ilipotua.

Jengo kubwa la ghorofa la kuabudia la waumini wa Winners Chapel International Mombasa lenye rangi ya mala na rangi nyeusi. Limezungukwa na kuta yenye rangi ya mala, geti ikiwa imefunguliwa yenye rangi nyeusi na iliyo na nembo za kanisa hilo.

Kwenye ufuo wa bahari ni mwanaume mwenye mwonekano wa kimaasai akiwa amejifunika shuka yenye rangi nyekundu na ingine ya buluu akiwa amevalia shanga nyekundu, miguuni viatu vyeupe na mkononi fimbo.

Mwanaume amevalia chepeo mbili moja kwenye kichwa akiwa ameipinduwa juu na nyingine chini ya macho zenye rangi nyeupe, maandishi mekundu na picha ya jogoo yenye rangi nyekundu.

Msikiti uliojengwa na kupakwa rangi kama vile kijani, rangi nyeupe na rangi ya kahawia. Kwenye mlango wa jumba hili ni maneno yaliyoandikwa kwa kiarabu.

Mwanamume amevalia kofia ya bluu, shati ya bluu na suruali nyeusi, akiwa amebeba mzigo kwenye mkono. Akielekea kwenye nyumba iliyojengwa sehemu moja ikiwa ni ya simiti, sehemu nyingine ya matope, na paa la makuti.

Nje ya jengo hili la kanisa, geti yenye rangi ya buluu na mala ikiwa imefungwa. Kando ni sainichapisho yenye maelezo ya kanisa na taratibu za ibada za kanisa.

Wanaume wamefunga shuka zenye mistari nyeupe na nyeusi, wakiwa wamevalia kofia zenye rangi nyekundu na kuvalia mikufu. Wanapiga ngoma wakicheza.

Wanaume wanatembea wakielekea sehemu nyingine baada ya kufanya ununuzi. Mikononi mwao wamebeba furushi katika mifuko yenye rangi ya manjano.

Kwenye ofisi mwanamme, aliyevalia suti yenye rangi ya bluu, ameinama akiwa anatia saini. Mwanamume na mwanamke, wakiwa wameketi kwenye viti, wamevalia mavazi ya kufanana. Katikati ni meza iliyowekwa mashine ya kompyuta.

Wanaume wenye umri tofauti tofauti wakubwa kwa wadogo wamekusanyika nje ya msikiti wa Masjid Aman wakisubiri mwili wa wendazao uliobebwa kuingizwa kwa msikiti ili kufanyiwa ibada ya mwisho.

Ni usiku taa, zikiwa zimewashwa kila mahali kupeana mwangaza. Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia viakisi wakiwa wamesimama kando ya mizigo.

Nje ya jengo hili Ni umati wa watu waliosimama wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi tofautitofauti kulingana na viwango vyao vya imani.

Mpira wa mikono wa wanawake wakiwa kwenye uwanja wakicheza. Wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti, wengine rangi ya bluu na wengine rangi nyeupe.

Ghorofa kubwa la Islamia College lenye rangi ya kahawia na rangi ya mala, likiwa na majumba mengi mno. Kwenye geti iliyo wazi, ni wanawake wawili waliosimama wakiwa wanazungumza.

Jumba kubwa lenye paa la makuti yenye rangi ya kijivu. Lenye kuta za mlingoti ni milango ya mabati. Mlango mmoja wa mabati umefungwafungwa na miti.

Feri mbili zenye rangi ya blue , nyeupe na rangi ya manjano zikiwa zimefika ufuoni mwa bahari. Umati wa watu unashuka kutoka kwenye feri moja na ingine magari yakishuka.

Sehemu ya kuabudia ya waumini wa kianglikana ACK Diosces of Mombasa st Jones kaloleni Giriama lenye rangi ya mala, rangi nyeupe na rangi ya maroon .

Magari ikiwemo tuktuk yenye rangi ya manjano na basi zenye rangi ya buluu, zimeegeshwa kwenye kituo cha kuegesha magari. Kando yake ni ghorofa kubwa.

Kanisa kubwa la ghorofa la friends church lenye rangi ya mala na bluu, likionyesha ratiba ya ibada zao za wiki zilivyo. Madirisha yakiwa wazi kuingiza hewa safi ili waumini wasitatizike.

Kwenye uwanja wa ndege, ndege yenye nyeupe ikiwa imesimama tayari kwa abiria kuiabiri. Anga likiwa limetanda mawingu yenye rangi ya kijivu na bluu.

Kanisani waumini, wanawake kwa wanaume, waliovalia mavazi yenye rangi tofauti wameketi na kutulia. Juu ni feni zinazozunguka kupeana hewa safi.

Baharini, maji yakiwa yametulia tuli, yenye rangi ya bluu. Katikati mwa bahari ni boti lenye rangi nyeusi. Angani ni mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe na kijivu.

Ferry mbili zenye rangi buluu na nyeupe zikiwa ndani ya bahari, zikiwa zimebeba watu pamoja na magari zikiwavukisha kuwapeleka kwenye nchi kavu.

Jumba kubwa la ghorofa lenye rangi nyeupe na kahawia. Karibu na barabara inayoelekea kwenye jumba hilo, ni bulb kubwa ya kupeana mwangaza.

Meli mbili kwenye bahari, moja ikiwa imebeba magari na nyingine imebeba watu. Iliyobeba magari iko kwenye ufuo wa bahari, na iliyobeba watu tayari kwenye maji kuwavusha watu kuelekea upande mwingine.

Nguo zenye rangi na muundo tofauti zimepangwa kwenye fremu ya mbao kutumia kitundikio cha nguo. Juu yake zimefunikwa na hema na mwanamme amesimama akiwa na simu kwenye mkono. Nyuma ya hema ni miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Ni kwenye uwanja wa michezo, wanaume wawili wakionyesha ubabe wao. Mmoja akiwa amevalia jezi yenye rangi nyeusi, akiwa ameshika mpira kwenye mkono wake na mwingine akawa amevalia jezi yenye rangi ya kijani. Kando ni viti vyenye rangi ya manjano vya kukaliwa na mashabiki.

Lori mbili zimeegeshwa kwenye sehemu iliofungwa na uzio zenye vichwa vyeupe moja ikiwa na body ya buluu na nyingine body nyekundu zikiwa na magurudumu makubwa yenye rangi nyeusi.

Wanaume wa dini ya kisilamu wamepiga magoti chini wakiswali wakiwa wamevalia makanzu yenye rangi tofauti tofauti na kofia za viito wako chini ya mahema ya msalaba mwekundu.

Jumba lililozeeka likiwa limesimama na bila paa lenye rangi nyeusi na rangi ya mala. Nje ya jumba hilo ni miti iliyomea yenye rangi ya kijani.

Saini chapisho ilio na picha za watumishi wa mungu wanaume wawili na mwanamke mmoja watakao fanya prophetic experience ikiwa na maelezo ya majina yao na taratibu za mkutano huu.

Kwenye jumba hili, nguo za wanawake wenye umri tofauti wakubwa kwa wadogo zimepangwa kutumia kutundikio cha nguo pande zote. Taa zikiwa zimewashwa kwa ajili ya kupeana mwangaza.

Kwenye uwanja wa ndege, mwanamke na mwanaume wakishuka kutoka kwa ndege iliotua ya Jambojet yenye rangi nyeupe. Kando ni wanawake kwa wanaume waliovaa viakisi vyenye rangi ya kijani na manjano.

Bahari imejaa maji yenye rangi ya samawati na ni tulivu. Kando imezungukwa na miti ya kijani na majumba makubwa ya ghorofa. Ferry tatu zinavukisha halaiki ya watu kutoka upande mmoja hadi wa pili.

Ufuoni mwa bahari takataka zikiwa zimetapakaa kila mahali. Mwanaume aliyevalia kofia yenye rangi ya buluu na shati yenye rangi ya buluu, akielekea kwenye manyumba yaliyo upande wa pili.

Bahari imefurika maji yenye rangi ya samawati na tulivu. Boti jeusi linaelea ju yake na mtu mmoja akiwa ameliabiri. Mawingu yametanda kuonyesha dalili ya mvua.

Trela ya sempet yenye rangi nyeupe na nyekundu na maghurudumu yasiopungua kumi imeegeshwa kando kando ya barabara. Kando yake ni lami yenye rangi nyeusi na upande mwingine miti midogo midogo.

Jumba Kubwa la kifahari lenye rangi ya kahawia na alama 40 Library. Lango jeusi likiwa wazi, mwanaume aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi akiwa amesimama ndani.

Wanawake wanne wenye dini ya kiislamu wamevalia mavazi ya buibui na kujifunga ninja kwenye nyuso zao zenye rangi nyeusi, rangi ya waridi na rangi ya bluu.

Ala za muziki zikiwemo ngoma zenye rangi ya kahawia na nyingine ya rangi ya zambarau. Vinanda vyenye rangi nyeupe na nyeusi. Gitaa yenye rangi nyeusi na buluu.

Vyombo za kutolea sauti ama kwa lugha nyingine, speaker kutoka kwa kampuni tofauti tofauti kama vile Samsung zimepangwa na zingine zikiwa na sabuni juu yake inayojulikana kama Sunlight .

Sehemu ya nyuma ya trela yenye bodi iliyo na rangi ya kahawia. Kando yake, ama chini ni magurudumu yenye rangi nyeusi. Nyuma ni sahani yenye nambari lenye rangi ya manjano na nyekundu, likiwa na maandishi meusi.

Feri mbili zenye rangi ya buluu za kubeba watu. Moja ikiwa kwenye ukingo, ikiwa inabeba watu kuwapeleka kwenye sehemu ya pili na ingine ikikaribia kufika ukingoni.

Boti tatu zenye rangi na muundo tofauti zilizofunikwa vyandarua zimebeba watu na vitu vingine ndani kuweza kuvivukisha upande wa pili, watu wengine wakionekana wakiogelea.

Umati wa wanaume uliokusanyika kwenye mskiti kuswali wamepiga magoti chini na kuinamisha vichwa vyao ishara ya kuabudu. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, kahawia, nyekundu, nyeupe, bluu na kadhalika.

Ufuoni mwa bahari, kwenye mchanga mweupe, sign chapisho imewekwa, ya kupeana maelezo kuhusiana na Diani Turtle Watch. Kando, ni miti mikubwa na mirefu yenye rangi ya kijani.

Ni kwenye jumba hili la Huduma Centre, wafanyikazi wakiwa wamevalia sare zao za kazi wanawake kwa wanaume wenye imani tofauti wakiwa wamesimama. Kando yao ni askari aliyevalia kiraoni na sare yenye rangi ya buluu.

Umati wa wanaume wa dini ya ya kiislamu, wakiwa wamepiga magoti kwenye nyasi zenye rangi ya kijani. Wakiwa wamevalia kofia zenye vito na makanzu yenye rangi tofauti tofauti.

Kando mwa ufuo wa bahari sehemu ilyofunikwa kutumia makuti, meza za plastiki zenye rangi ya buluu na viti vyenye mundo tofauti na rangi tofauti na vitu zinazotumika kusaidia watu wakati wa kuogelea wasije wakazama kwenye maji.

Saini chapisho la kanisa la kiangilikana lililo na maandishi ya A.C.K ST. ADNREWS CHURCH MALINDI DIOCESE OF MOMBSA lililo na maelezo yanayo onyesha taratibu za ibaada na sehemu wanakopatikana.

Duka la kuuza mashine za feni zenye muundo tofauti, kubwa na ndogo, zenye bei tofauti. Zingine zilizo na stendi za kusimamisha, na zingine za kuweka kwenye kuta.

Ufuoni mwa bahari, takataka zikiwa zimejikusanya sehemu moja. Nyuma ni miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Hoteli iliyojengwa kwa vyuma nje ikiwa imezungukwa na miti ya kijani kama msitu. Meza zimepambwa vitambaa ya rangi ya buluu na njano. Vyakula aina tofauti vimepangwa tayari kupakuliwa.

Mwanamme amevaa kofia yenye rangi ya machungwa na ovaroli, akiwa amesimama karibu na trela ya mzigo yenye rangi nyeupe, ikiwa imefunikwa chandarua chenye rangi nyeusi.

Katika uwanja wa NYAYO NATION, umati wa watu waliofurika wakiwemo wanaume kwa wanawake walio na muonekano wa kila mmoja kuongea. Mbele akiwa amesimama mwanamme mwenye nywele fupi na shati ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi akionyesha kugadhabika katika uso wake.

Hospitalini nje ya zahanati ya wanaume na wanawake. Watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama. Madaktari waliovalia sare ya hospitali wakionekana kuongelesha wengine ambao sio madaktari.

Wanaume ambao ni wachezaji wa mpira wa soka wengine wakiwa wamevalia jezi yenye rangi ya kijani na mmoja rangi ya buluu. Nyuma yao ni umati wa mashabiki.

Watu waliotoka kuogelea wamekaa kwenye sehemu ya kumpumzikia kando ya bwawa hili la kuogelea miti mikubwa na mirefu yenye rangi ya kijani imelizunguka bwawa hili.

Feri iliyobeba watu, yenye rangi ya buluu, iko katikati ya bahari, ikiwavukisha watu kwenye sehemu ya nchi kavu. Nyuma yake ni feri iliyofika ukingoni, ikiwashukisha watu.

Ufuoni mwa bahari, takataka zikionekana kutapakaa kila maeneo. Boti zilizotengenezwa kwa mbao na miti iliyofungwa fungwa kamba zimeegeshwa kando.

Barabara mbili za lami zilizogawanywa katikati. Sehemu moja ikiwa na rangi nyeusi sana na ingine rangi ya kijivu. Kandokando ni taa zilizowekwa za kupeana mwangaza wakati wa usiku.

Ufuoni mwa bahari mwanaume mwenye asili ya kimaasai akiwa amejifunika shuka yenye rangi ya manjano, bluu na nyekundu kichwani akiwa amevalia kofia nyekundu . Nyuma yake ni majumba na miti.

Jumba kubwa la sokoni mlango ukiwa umewachwa wazi watu kuingia na kutoka, mbele ya jumba hili ni magari yaliyoegeshwa yenye miundo tofauti tofauti.